Mfumo wa nguzo kubwa za umeme zenye nyaya, zinazotumika kusambaza umeme na mtambo mkubwa, utumikao kupoza umeme na kufua umeme na kupunguza kasi.

Nguzo za umeme zinazotumika kusambaza umeme, kutoka eneo moja kwenda eneo jingine zikiwa zimefungwa nyaya tayari kwa usafirishaji wa umeme huo.

Nguzo nyingi za kusambazia umeme zikiwa katikati ya mji, zikiwa zinaendelea kutoa huduma ya kusambaza huo umeme kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ili kurahisisha huduma ya upatikanaji wa umeme.

Kiwanda kikubwa chenye mitambo ya kufua umeme kwa ajili ya matumizi ya kiviwanda au matumizi ya majumbani, kwa watu mbalimbali.

Nguzo ya umeme iliyo pembezoni mwa ghorofa yenye rangi ya njano, ikipakana na nguzo nyingine yenye taa za barabarani.

Nguzo mbili kubwa zenye nyaya za umeme na mtambo wa kufua na kupooza umeme, ili kuwafikia watu majumbani bila shida yeyote.

Nguzo kubwa na ndefu inayotumika kusambaza umeme kutoka sehemu moja kwenda nyingine, ikiwa na nyaya nyingi zitumikazo kusambaza umeme huo.

Afisa usafirishaji wa usafiri aina ya bodaboda, akiwa anapakia mzigo wake katika chombo chake cha usafiri aina ya pikipiki, tayari kwa kuusafirisha mzigo huo toka sehemu moja kwenda nyingine.

Kituo cha mabasi yaendayo mkoani, kikiwa na mabasi mengi yaliyopaki tayari kwa kushusha na kupakia abiria, tayari kwa usafiri na usafirishaji.

Takataka nyingi tofauti tofauti, zikiwa katika sehemu za kuhifadhia taka hizo kabla hazijapelekwa kweye kuchomwa, au kutupwa sehemu husika.

Kapu la rangi ya bluu linalotumika kutunzia taka kwa muda mfupi na kuzihifadhi kabla ya kupelekwa sehemu husika zaidi na salama zaidi kwa ajili ya kutupa taka hizo.

Takataka zilizohifadhiwa katika mifuko ya plastiki tayari kwa kutupwa ziko pembeni ya geti lenye rangi ya bluu baharia.

Pipa la taka ngumu likiwa katika ofisi, tayari kwa kutumika kukusanya takataka katika ofisi hiyo na kuziweka humo kufanya usafi wa mazingira kuwa safi zaidi.

Takataka zikiwa zimechomwa na moto kama njia ya kuzihifadhi ama kuzidhibiti, ili zisifanye uchafuzi wa mazingira husika ya mandhari ya eneo la nyasi nyingi.

Pipa la kutunzia taka lililoko ndani ya mazingira ya ndani ya nyumba, kwenye mandhari mazuri, pembeni yake kukiwa na viatu aina ya ndala, tayari kwa kutumika kwa matumizi ya ndani.

Maafisa afya wakiwa wanaweka taka katika gari linalotumika kuhifadhi taka ngumu, tayari kwa kupelekwa sehemu zitakazohifadhiwa na kufanyiwa uchakatwaji.

Maafisa afya wakiwa wanakusanya takataka zilizokusanywa katika vifaa vya kutunzia taka na kuweka katika gari la taka, tayari kwa kuzipeleka sehemu husika kwa kuhifadhi taka hizo.

Takataka zikiwa zimekusanywa katika vifungashio vyake na kuwekwa mahali husika tayari kwa kukusanywa kwa pamoja na kutupwa katika mahali husika zaidi kwa ajili ya kuzitupa.

Pipa la kuhifadhia taka mbalimbali za ndani lililopo katika eneo la mwisho kabisa wa ukuta za nyumba, kwa usalama zaidi na urahisi zaidi wa utupaji wa taka hizo.

Mafundi wakiwa kwenye matengenezo ya mradi wa maji, ambao utakuwa unasambaza maji katika mji, ili kusaidia upatikanaji wa maji kila sehemu ya mji.

Miundombinu ya maji yenye mabomba mengi yakufanya usafirishaji, na usafishaji wa maji katika eneo la idara ya maji.

Gari la kubebea maji safi na salama kwa matumizi ya nyumbani ama nyingine matumizi mengine ya madogo madogo, likiwa linashusha maji katika nyumba husika.